Masomo yanayoendelea ni ya kidijitali. Tunamuona mwanafunzi anayetizama kwenye skrini ya kompyuta yake ya mkononi, na kusikiliza kupitia vichwa vyake vya sauti. Wenzake wamejiunga kwenye somo hili, na anaweza akawatazama wote akiendelea kufuatilia somo hili.

Hili ni bango linalotangaza masomo vya kidijitali. Linatupa maelezo ya vifaa vinavyohitajika katika kufanikisha au kuwasilisha masomo ya kidijitali. Mfano tunaona kuna mwalimu, mtandao au intaneti, kuna kompyuta ya mkono na mengine mengi.

Tukirejelea darasa hili la kidijitali, masomo haya yanaonekana kuwa ya kusisimua, kwani binti huyu ametabasamu vilivyo. Ananukuu masomo yake katika daftari yake akitumia kalamu. Anaonekana kupendezwa na kuelewa ambacho anaweza kufunzwa.

Huenda hili ni bango, linalo chochea au kutangaza kuhusu masomo ya kidijitali. Inatupa maelezo zaidi, kwamba tutahitaji umeme, intaneti au mtandao, kitabu, mwalimu, mwanafunzi, ili, uweze kuhitimu au kufanikisha masomo haya.

Hapa ni darasani. Mwanafunzi huyu ameweza kujiunga na masomo ya kidijitali. Anaweza kumtazama mwalimu wake kupitia kwenye skrini na kumskiliza kupitia vichwa vyake vya sauti. Anaonekana kuburudishwa na masomo haya na kuelewa yanayoendelea.

Hapa ni darasani masomo ya kidigitali yanaendelea, tunawaona wanafunzi wakitumia mitambo yao ya kieletroniki mfuno kompyuta ya mkono, mwanafunzi huyu aliye makinika anatazama kwenye skrini anapoelezewa na mwalimu wake mambo fulani.

Masomo yanayoendelea ni ya kidigitali, tunawaona wanafunzi ambao wana mitambo yao ya kielektroniki, mfano tableti na wanatumia interneti ili masomo haya kuweza kuwasilishwa. Wamevalia barakoa ishara kwamba, mfumo huu wa elimu uliweza kusaidia sana haswa, kipindi cha Covid kumi na tisa.

Hapa ni darasani, mwalimu huyu anaendeleza masomo ya kidijitali. Anatumia kompyuta ya mkononi na wanafunzi watatu wameweza kuizunguka wakimwuliza maswali kadha wa kadha. Anaonekana kuwaelezea mambo zaidi kuhusu masomo ya kidijitali.

Hapa ni darasani, masomo ya kidijitali, yanaendelea, mwanafunzi huyu, anamsikiliza mwalimu wake akiendelea na somo la hisabati, anamtazama kwenye skrini, na kusikiliza anachosema, akitumia vichwa vyake vya sauti.

Binti huyu anaashiria kumakinika wakati masomo yake ya kidijitali yanaendelea, anaonekana kumwonyesha mwalimu wake ambaye ako kwa skrini ya kompyuta yake ya mkono swali ama akimjibu mwalimu wake swali aliloulizwa.

Hapa ni darasani. Masomo yanayoendelea ni ya kidijitali. Wanafunzi hawa wanaonekana kuburudishwa na masomo yanayoendelea kwani nyuso zao zimejaa tabasamu. Wanatumia mitambo yao ya kielektroniki mfano, kompyuta ya mkononi.

Mwanfunzi huyu aliyeonekana kutulia, baado yupo darasani anaendeleza masomo yake ya kidijitali, na anatumia kompyuta yake ya mkononi na pia intaneti . Masomo haya ya kidijitali hurahisishia wanafunzi kazi kwani wanaweza wakapata masomo sehemu yoyote walipo.

Masomo yanaoendelea ya kidigitali mwanafunzi huyu anamtazama mwalimu wake kupitia skreeni ya kompyuta yake mkononi na kunukuu masomo anayofundisha kwenye kitabu chake akitumia kalamu. Pia kuna intaneti inayofanikisha masomo hayo.

Kupitia bwana huyu, ni haki teknolojia itukuzwe kwani, masomo yake yanaendelea. Anatumia kompyuta yake ya mkono, anasikiliza kupitia kichwa chake cha sauti na anaweza kunukuu masomo yake hata ingawa ako safarini.

Masomo yanayoendelea ni masomo ya kidijitali. Tunawaona wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume na wanafunzi wawili wa jinsia ya kike. Wanaonekana kujadiliana na kufurahishwa na masomo yanayoendelea. Mmoja wao ananukuu akitumia kalamu na karatasi, mwenzake ameshikilia fomu iliyo ndani ya faili.

Binti huyu, anaonekana kufuatilia masomo yake ya kidijitali, yanayoendelea, anaonekana kumakinika, ili asiweze, kupotoka, aweze kunukuu, yanayosemwa, kwenye kitabu chake, akitumia kalamu.

Binti huyu, anaonekana kumakinika kwa masomo yanayoendelea kidijitali. Anaonekana kumtazama na kumfuatilia mdarisi wake anayemfundisha kupitia kompyuta yake ya mkononi na anaweza kunakili au kunukuu masomo haya kwa kitabu akitumia kalamu.

Hapa ni darasani, tunaona kundi la wanafunzi, ambalo limekusanyika, na kutumia mitambo yao ya kieletroniki, ili kufanikisha masomo haya. Wanatumia, kipanya, kibodi na skrini, ilikuweza kutambua yanayoendelea katika darasa hili.

Bango hili, linachochea au kutangaza faida za masomo ya kidijitali. Mfano, mtu anaweza akasomea sehemu yoyote ile, na aweze kufanikiwa kupata masomo.

Uraisi ama faida ya masomo ya kidijitali, ni kuwa unaweza ukapata masomo yako pasi na kusafiri kwingi. Tunamuona binti huyu ambaye ameketi nyumbani kwake ama kwao, anabugia chai yake ama kiamsha kinywa. Amejifunikia na bado anaendelea kusikiliza yanayoendelea.

Hapa ni darasani. Masomo yanayoendelea, ni ya kidijitali. Mwalimu huyu anatumia mitambo ya kieletroniki ili kufanikisha masomo haya. Tunawaona wanafunzi kwenye skrini, ambao wamejiunga na somo hili, ili mwalimu huyu aweze akawaongoza.

Mwanafunzi huyu wa jinsia ya kike anaendeleza masomo yake ya kidijitali, anaonekana kutabasamu kwa kufurahishwa aidha kwa anayesikiza kupitia kwa vipokea sauti vya kubaniwa kichwani au kwa anayotazama kupitia kwa kompyuta yake ya mkononi.

Masomo yanayoendelea ni masomo ya kidigitali. Mwanafunzi huyu anafuatilia somo hili linaloendelea. Anamtazama mwalimu wake, kupitia skrini ya kompyuta yake ya mkononi. Anaonekana kunakili au kunukuu masomo yanayoendelea kwa kitabu akitumia kalamu yake.

VIJANA HAWA WAMETULIA DARASANI. WANAENDELEZA MASOMO YAO YA KIJIDITALI. MOJA WAO ANATAFAKALI AKIJARIBU KIJIFAHAMISHA YANAYOENDELEA KATIKA SOMO HILI. MWENZAKE ANASIKILIZA KWA MAKINI AMBAYO MWANDALIZI WAO ANAWASILISHA.

Bango hili linachochea urahisi au faida na vifaa vinavyotumika katika masomo ya kidijitali. Mfano tunaona kuna mwanafunzi, pia mwalimu, kompyuta yake ya mkono, kitabu, kalamu na labda simu ili kuwakilisha na kufanikisha masomo haya.

Hapa ni darasani ila masomo yanayoendelea ni ya kidijitali. Mwanafunzi huyu anatumia vifaa mbalimbali ili kufanikisha masomo haya. Mfano, tunamwona ana kompyuta yake ya mkononi, kalamu na karatasi Ili kunukuu atakayoelezewa na mwalimu wake.

Tunamwona mwanafunzi alieketi , akiendeleza masomo yake ya kidigitali . Vifaa mbali mbali hutumika ili kufanikisha masomo haya. Tunamwona binti huyu , akitumia kipanya chake ili kuekeza maelezo au masharti kwenye kompyuta yake ya mkono. Pia tunaona simu , kalamu, kitabu, vyote hivi vinatumika katika jambo hili.

Huenda hili ni bango linalochochea au kusisitizia faida za kijihusisha na masomo ya kidijitali. Vile vile inatoa maelezo zaidi, kuhusu vifaa ambavyo tunahitaji ili kufanikisha masomo haya. Tunaona kompyuta ya mkononi, kalamu tutahitaji intaneti na mengine mengi.

Bango hili linatupa maelezo zaidi jinsi masomo ya kidijitali hufanikishwa, vifaa vinavyotumika na inamhusu nani. Mfano, tunamwona mwalimu kwenye skrini, mwanafunzi aliyeketi mbele ya kompyuta yake, tuna vitabu labda vya kunukuu masomo yanayoendelea na kadhalika.

Wanafunzi hawa wa kike wanatumia mitambo yao ya kieletroniki kuendeleza masomo yao ya kidijitali. Wanaonekana kufurahishwa na masomo haya hivyo wanatabasamu baada ya kufuatilia masomo yanayoendelea.

Wanafunzi hawa wanaonekana kujadiliana, masomo yao ya kidijitali yanapoendelea wanatumia mitambo yao ya kieletroniki mfano kompyuta ya mkononi, vichwa vyao vya sauti, intaneti na kadhalika ili kufanikisha masomo haya.

Bango hili linaonyesha vifaa na watu wanaofanikisha masomo ya kidigitali. Mfano tunaona kompyuta ya mkono, tunaona vitabu, kalamu, mwanafunzi. Na pia kumakinika kwa mwanafunzi ambako kutampelekea yeye kufanikisha masomo yake haya ya kidigitali.

Mwanafunzi huyu anaendeleza masomo yake ya kidijitali. Anatumia mitambo yake ya ki-elektroniki ili kufanikisha masomo hayo. Mfano, anatumia vichwa vyake vya sauti ili aweze kusikia, anatazama kwa kupitia kompyuta yake ya mkononi na anaonekana kuelezea jambo fulani.

Tunawaona binti wawili ambao wanafuatilia masomo yao ya kidijitali, wanatumia kompyuta zao za mkononi, na kusikiliza kupitia, chombo chao, cha kusikilizia, wananukuu masomo wanayofunzwa, kwenye vitabu vyao.

Darasa letu lina vijana ambao wameketi, wakifuatilia masomo yanayoendela kupitia mitambo yao ya kieletroniki mfano kipatakilishi. Wanaonekana kunukuu, wengine kusikiliza anayosititizia mwalimu wao.

Hapa ni darasani, masomo yanayoendelea ni ya kidijitali. Tunawaona wanafunzi kwenye skrini ambao wameweza kujiunga na somo hili. Wanaonekana kuburudishwa, wanapotumia mitambo yao ya kielektroniki ili kufanikisha masomo yao.

Binti huyu anaonekana kumakinika anapoangalia fomu aliyoshikilia. Mkononi ameshikilia kalamu yake. Kando yake, kuna kompyuta ya mkononi; ambayo huenda ikawa ndiyo inatumika kufanikisha masomo yake ya kidijitali. Nyuma yake kuna ubao mweupe ambapo amenakili na kubandika kazi yake ya darasa.

Huenda hili ni bango linalohamasisha masomo ya kidijitali kwa kutumia mitambo ya kielektroniki. Tunaona kipakatalishi, mwalimu, ubao mweupe, kitabu na kalamu itakayo tumika kunukuu labda moja mbili tatu ambayo mwalimu anaweza kuguzia.

Masomo yanayoendelea ni ya kidijitali. Tunaona mwanafunzi ambaye anafuatilia somo hilo. Anamtazama mwalimu wake kwenye skrini ya kompyuta yake ya mkono na anaweza kunakili au kunukuu masomo ambayo anafunzwa.

Katika darasa hili, kuna kundi la vijana hasa waliosimama. Linaonekana kujadiliana jambo fulani linaloendelea katika mtambo wao wa kielektroniki. Kulingana na nyuso zao wanaonekana kufurahishwa na masomo yanayoendelea kwani inawawezesha kufikiria zaidi.

Huku ni shuleni haswa darasani. Ndani ya darasa hili tunaona vifaa mbalimbali vinavyotumiwa na wanafunzi na pia walimu ili kufanikisha masomo yao. Mfano, kuna madawati na viti vinavyotumiwa na wanafunzi, kuna ubao mweusi ulioandikiwa na chaki iliyotumiwa na mwalimu.

Huku ni shuleni, shule hili lina jengo aina ya ghorofa, limepakwa rangi ya damu ya mzee na pia rangi ya malawi. Kwenye roshani kuna vyuma ambavyo vimepakwa rangi nyeupe kuna milango mbalimbali yanayopelekea watu katika madarasa tofauti tofauti.

Hapa ni shuleni. Ukumbi huu mkubwa umejaa viti, vilivyopakwa rangi nyeusi na pia hudhurungi. Ukuta nao ukapakwa rangi nyeupe. Ukumbi huu unatumika katika kuwasilisha masomo fulani ya kisanaa, au mikutano ya wanafunzi, walimu, na pia wafanyikazi, wa shule hii.

Hapa ni darasani, kuna viti vya mbao na sehemu ya kuekelea vitabu. Darasa hili lina viti vingi sana. Madirisha makubwa makubwa ambayo yanaruhusu mwangaza kuingia darasani ili wanafunzi waweze kuona na kuelewa mambo yanayoendelea.

Hapa ni shuleni, sehemu ya bweni. Chumba hiki kilichopangwa. vizuri huenda kikawa ni cha mwalimu au mfanyakazi wa shule hii. Kitanda kimetandikwa kwa utaratibu. Kuna wimbimicro na pia jokofu, ambazo husaidia kwa shughuli mbalimbali.

Hapa ni shuleni, haswa sehemu ya kuogelea. Kidimbwi hiki kinaonekana kuwa na maji ya bluu. Wanafunzi wanaonekana kujiburudisha wanapoogelea kutoka sehemu moja hadi nyingine ya kidimbwi.

Wanafunzi wetu wanaowakilisha mchuano kati ya timu katika mchezo wa miguu, wanawaonyesha kufurahishwa kwa ukubwa wa uwanja, mpira, nguzo ya lengo. Sare zao zilizopendeza zinazoonyesha umoja kati yao.

Hawa ni wanafunzi wachezaji wa jinsia ya kike ambao wamevalia sare zao husika wakicheza mchezo huu wa kandanda. Kuna mchuano kati ya timu hizi mbili, kuna timu iliyovalia sare ya rangi ya machungwa na sare ya rangi ya manjano iliyo na samawati. Tunaona wanajikakamua ili mmoja wao aweze kuibuka mshindi.

Katika maktaba, tuna rafu tatu. Vitabu vya aina, ukubwa na upana tofauti, vimepangwa juu ya rafu hizi. Mfano, tuna kitabu kilichoandikwa "Thee Sting" kingine kimeandikwa "Obama", pia tuna picha ambayo imeegemeshwa, ukutani, juu ya rafu.

Hapa ni shuleni, tunawaona wanafunzi ambao, wanajiburudisha wakicheza mchezo wa kandanda, kuna timu mbili, moja iliyovalia, sare za rangi nyeupe, na wengine wakavalia sare za rangi nyeusi, pia tunamwona kocha, ambaye amevalia, sare ya rangi ya njano, na anaweza, kufuatilia mchezo huu.

Hapa ni shuleni, haswa ndani ya darasa ,kuna madawati na viti vya wanafunzi ambavyo vimepakwa rangi ya hudhurungi. Ukutani, kumebandikwa chati za masomo mbalimbali ambazo huwasaidia wanafunzi kuweza kusoma wanapotazama.

Hapa ni darasani tunawaona wanafunzi na mwalimu. Mwalimu anaandikia ubao mweupe akitumia kalamu nyeusi. Wanafunzi nao wanasikiliza na kunuku kazi hii kwenye vitabu vyao.

Hapa ni shuleni katika ukumbi ambapo kuna viti vingi vilivyopakwa rangi ya kijivu, rangi ya zambarau na pia ya samawati. Ukumbi huu huenda unatumika na shule hii kuwasilishia mambo kadhaa wa kadhaa.

Hapa ni shuleni, haswa sehemu ya mbweni, tunaona vitanda viwili. Vitanda hivi vina matandiko vya rangi nyeupe na blanketi zina rangi ya damu ya mzee. Tunaona kiti na meza ambayo hutumika na wanafunzi, labda wanapofanya kazi yao ya ziada.

Hapa ni shuleni, haswa sehemu ya bweni, tunaona vitanda vinne, vitanda hivi ambavyo vimetandikwa vizuri, vitanda vyote vina mito, kuna malazi ambayo, ni ya rangi nyeupe, nyingine ni ya rangi nyekundu, na pia samawati.

Hapa ni darasani haswa wanafunzi wa darasa la chekechea, ambao wanaburudishwa na rangi tofauti tofauti. Kuna rangi kama vile nyekundu, kijani kibichi, manjano na kadhalika.

Hapa ni shuleni, haswa sehemu ya bweni, tunaona vitanda viwili, huenda vinatumiwa na wafanyikazi, walimu au wanafunzi, vitanda hivi, vimetandikwa malazi meupe pe, na chumba hiki, ni kisafi sana.

Shuleni ndani ya ukumbi huu kuna sehemu mbili, jukwaani na sehemu ya hadhira. Kuna viti vingi vya rangi ya kijivu vilivyopangwa kwa utaratibu. Ukumbi huu hutumika kuwasilisha ubunifu katika sanaa. Ubunifu huo huenda ikawa ni kupitia michezo ya kuigiza, nyimbo ama densi.

Hapa ni shuleni, haswaa sehemu ya bweni, tunaona vitanda viwili, vitanda hivi, vimetandikwa vizuri, kwa kutumia, malazi ambayo ni ya rangi ya waridi, kuna mito kwa vitanda hivi, pia kuna meza na kiti, ambapo, wanafunzi, huweza kusomea na kufanyia kazi zao za ziada.

Hapa ni shuleni, haswa ukumbini. Katika ukumbi huu, kuna viti vingi sana, viti hivi vimepakwa rangi ya nyekundu. Ukumbi huu hutumiwa haswa kwa mikutano ya walimu, wanafunzi au wafanyakazi wa shule hii.

Huenda huu ni mkutano wa walimu kwenye ukumbi huu shuleni, wamekusanyika hapa ili kuzungumza au kujadiliana mambo yatakayo wasaida wanafunzi katika kufanikisha shughuli zao.

Hapa ni shuleni, hasa sehemu ya bweni. Tunaona vitanda vitatu ambavyo huenda vinatumiwa na walimu, wanafunzi au wafanyakazi wa shule hiyo. Vitanda hivi havina malazi ila kwa kila kitanda kuna mto.

Chumba hiki kina vitanda viwili. Vitanda hivi huenda vinatumiwa na walimu, wanafunzi au wafanyakazi wa shule hii. Kuna mito miwili katika kila kitanda na malazi ni ya aina na rangi tofauti tofauti. Chini ya vitanda hivi kuna visanduku ambavyo hutumiwa kuwekea nguo.

Hapa ni shuleni, haswa ndani ya darasa. Tunaona meza ya mwalimu, madawati ya wanafunzi, ubao mweusi ambao, mwalimu anatumia kuandika. Ukutani kumebandikwa chati, ambazo zina maelezo zaidi, ya masomo mbalimbali.

Hapa ni shuleni haswa sehemu ya bweni. Tunaona vitanda ambavyo huenda vinatumiwa na walimu, wanafunzi, au wafanyikazi wa shule hii. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri na pia sehemu hii imepangwa vyema.

Katika uwanja huu, tunawaona kocha watatu. Wawili wamevalia koti nyekundu. Wote wamevalia vitambulisho vya jina, shingoni. Wafunzwa wao wameketi chini, na kusikiliza kwa makini, wanayofunzwa. Wafunzwa hawa, wamevalia jezi, za rangi ya kijivu.

Hapa ni shuleni hasa sehemu hii ya bweni, tunaona vitanda vinne, viwili tu ndivyo vina magodoro, vina mito na vimetandikwa malazi yenye rangi nyeupe. Kuna wanafunzi wawili ambao wamelalia vitanda hivi na wanaonekana kusoma. Madirisha haya makubwa yanapitisha mwanga vizuri.

Huku ni shuleni, haswa uwanjani, tunamwona kocha au mwalimu wa zoezi akiwa na wanafunzi wake wawili, anawafundisha katika mchezo wa kandanda, ili waweze kubobea katika mashindano haya.

Hili ni basi la shule, lililopakwa rangi ya njano. Mabasi ya shule haswaa hupakwa rangi ya njano, ilikuweza kutofautisha, kati ya magari ya umma, na ya kibinafsi, pale barabarani.

Hapa ni darasani, tunamwona mwalimu na wanafunzi wake, kuna meza, na viti ambavyo wanafunzi hawa, wamekalia, pia kuna karatasi, somo au vitabu, ambavyo viko juu ya meza, na wanafunzi hawa, wanamsikiliza mwalimu wao, anapowafunza.

Hili ni basi la shule limepakwa rangi ya njano, lipousukani. Magari haya ya shule haswa hupakwa rangi ya njano ili watu waweze kutofautisha kati ya magari ya umma ya kibinafsi na pia ya watoto wa shule.

Chumba hiki ambacho huenda kikawa cha mwanafunzi, cha mwalimu au cha mfanyakazi shuleni. Kimepangwa vizuri, tunaona mto na matandiko ambayo yameweza kutandazwa kwa ustadhi wakizingatia usafi, sakafu yetu ni safi.

Maabara imepakwa rangi nyeupe mwangaza umeenea kwote hivyo wanafunzi hawapati wakati mgumu wanapoendeleza masomo yao. Vifaa vimepangwa vizuri juu ya meza, vingine vimeekwa ndani ya rafu. Vifaa hivi vya kisayansi ama vya wanasayansi vimetengenezwa kutumia kioo vingine ni vya plastiki pia tuna mfereji ambayo hutumika kusuzia ama kuoshea vifaa hivi.

Ndani ya shule hii kuna jumba la gorofa. Yapo madarasa ya juu na mengine ni madarasa ya chini. Njia ya miguu inayowaelekeza walimu, wanafunzi na hata wafanyakazi kwenye madarasa haya; kuna vizuizi vilivyojengwa kwa kutumia vyuma na vimepakwa rangi ya kijani. Mandhari ya shule hii inapendeza pia.

Katika shule hii ya upili, huenda ikawa ni siku ya michezo. Watu wamevalia sare za michezo, walimu, wanafunzi na hata wazazi. Kuna kundi ambalo linashika kamba tayari kucheza mchezo wa vuta nikuvute ilikupta mshindi. Wanaotazama ni wanaoshangilia timu zao tofauti.

Ndani ya maabara tunamuona binti mwenye miaka ya kadri katika shule ya upili fulani. Binti huyu ameonyesha upendo wake katika masomo ya kisayansi, anaonyesha ujuzi pia wa kuchanganya kemikali.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili. Wapo wasichana kwa wavulana. Kuna timu iliyovalia shati ya rangi ya kijani kibichi, timu nyingine ilivalia shati nyekundu na timu ya mwisho ikavalia shati nyeupe. Wanacheza mchezo katika uwanja wao.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili wanaonekana wakiwa mwendoni wanapo elekea kwenye jukwaa. Wamevalia nguo za aina tofauti tofauti ili kuwasirisha barabara sanaa yao. Sanaa yao huenda ikawa ni kuigiza, kupiga densi au kuimba ili kuwasilisha maelezo au mafundisho fulani.

Hawa ni wavulana, wa shule ya upili, ambao wanaonekana kucheza mchezo wa vikabu. Wamevalia sare, za timu tofauti. Kuna wale wa timu, nyekundu na pia kuna wale wa timu, ya rangi ya samawati.

Tunamuona mwalimu ambaye ni wa jinsia ya kike na mwanafunzi wake ambaye ni wa jinsia ya kiume. Mwanafunzi huyu huenda akawa na mahitaji maalum kwani anaweza kutambua kwa kupapasa ishara ya kwamba ni kipofu haoni.

Huu ni mkono wa mwanafuzi ambaye ana mahitaji maalumu, Anaonekana akitumia breili, ishara ya kwamba huenda akawa ni kipofu. Mwanafuzi huyu anatumia vidole vyake kwa kupapasa ili aweze kutambua maneno mbalimbali.

Mwanafunzi huyu mwenye mahitaji maalum anaonekana kuendelea na masomo yake ya kidijitali. Amekalia kiti chake cha magurudumu, ishara ya kwamba hawezi kutembea, kwamba yeye ni kiwete au anaugua ugonjwa flani.

Kati ya wahusika wetu kijana huyu anatumia lugha ya ishara anatazama kwa makini mtambo wake wa kielektroniki akifuatilia yanayoendelea mwanamke huyu ambaye huenda akawa ni mdarisi wake. Ameketi kwa subra akijaribu kutathmini kama yale yanayofanywa ni sawa.

Tunamwona mwalimu na mwanafunzi wake, mwanafunzi huyu huenda akawa ana mahitaji maalum. Wanazungumza pamoja na mwalimu wake kupitia njia ya ishara wanaposoma irabu.

Mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum, yeye ni kipofu hivyo anatumia breli, anapapasa maandishi ili aweze kusoma yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki na anaonekana kufurahishwa na jambo hilo.

Mwanafunzi huyu huenda akawa kwenye maktaba. Anaonekana kutumia breli kwa kupapaza kwa kutumia vidole vyake ili kuelewa maandishi au maneno yaliyoandikwa. Ishara ya kwamba ana maitaji maalum kuwa yeye ni kipofu.

Tunamwona mdarisi wa jinsia ya kike , na mwanafunzi wake ambaye ni wa jinsia ya kiume. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa na mahitaji maalum. Mwalimu huyu anang'ang'ana kumfundisha mtoto huyu, kwa kumwonesha kwa ishara jinsi ambavyo anapaswa kutamka maneno.

Darasa letu lina wavulana kwa wasichana, kuna meza na viti pia. Katika darasa hili wanafunzi hawaonyeshi kumakinika kwani mmoja ana kalamu mdomoni, mwingne anaandika, wenzao wanafanya mambo hapa na pale hivyo kwa mtazamo wangu ningesema watoto hawa wanataka utunzi wa ziada,

Tunamuona mwalimu wa jinsia ya kike, na mwanafunzi wake kwa jinsia ya kiume, ambaye ana mahitaji maalum. Amekalia kiti chake cha magurudumu, ishara ya kwamba huenda akawa ni mlemavu. Pia, mwalimu wake anamsaidia katika kutia rangi ya zambarau, nyekundu na pia samawati. Huenda akawa pia ni kipofu.

Ndani ya darasa hili, tunamwona mdarisi wa kike, na mwanafunzi wake wa kiume, mwanafunzi huyu, ana mahitaji maalum, mwalimu wake, anamwonyesha jinsi ya kutamka maneno, na yeye anaiga, kwa njia ya ishara, wote wanaonekana, kufurahia masomo haya yanayoendelea.

Ndani ya darasa hili, tunamwona mdalisi na mwanafunzi wake. Wote wamefurahi, kwa masomo yanayoendelea. Mwanafunzi huyu, anaonekana kuwa na mahitaji maalum, anatumia breli, ili kuweza kusoma, na kuelewa masomo hayo.

Hawa ni wanafunzi wa shule. Wamevalia sare zinazofanana, mmoja wao anaonekana kuwa na mahitaji maalum kwani amekalia kiti chake cha magurudumu. Hii ni ishara ya kwamba ana ulemavu wa miguu. Wanaonekana kutabasamu kudhibitisha kwamba wanaishi kwa umoja, upendo na amani.

Huyu ni mwanafunzi aliye na mahitaji maalum, anaonekana kutabasamu kuonyesha kwamba anafuraha. Amekalia kiti chake cha magurudumu, ishara ya kwamba ana ulemavu flani wa mwili wake.

Watoto hawa wana mahitaji maalum. Wanaonekana kuwa ni viwete. Wamekalia viti vyao vya magurudumu. Viti hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Wanaonekana kuwa na furaha kemkem.

Hapa ni darasani, wanafunzi wameketi, wanaonekana kuburudishwa na masomo yanayoendelea, pia wanatumia njia ya ishara, ilikuzungumziana, hii ni kuthibitisha kwamba, wana mahitaji maalum, na huenda wakawa ni viziwi au bubu.

Hapa ni darasani, wanafunzi wameketi, wakimusikiliza mwalimu wao, ambaye anaandika huku akizungumuza. Mwanafunzi mmoja, anaonekana kuwa na mahitaji maluumu, kwani amekalia kiti chake cha magurudumu, ishara ya kwamba ana ulemavu wa miguu, ama hajihisi vizuri.

Mwanafunzi huyu, wa jinsia ya kiume, anaonekana kuwa na furaha sana, ana mahitaji maalum, kwa kuwa amekalia, kiti chake cha magurudumu, kuonyesha kwamba, aidha ni kiwete, au anaugua ugonjwa fulani.

Hapa ni maktabani, tunawaona wanafunzi watatu wa kike, wanaonekana kuburudishwa, kwa vitabu hivi, mmoja wao amekalia kiti chake cha magurudumu, ishara ya kwamba, ana mahitaji maalum, huenda ikawa yeye ni kiwete, au anaugua, ugonjwa fulani.

Mwalimu na mwanafunzi wake, wapo darasani. Mwanafunzi huyu huenda akawa ana mahitaji maalum kwani mwalimu wake ana makinika anapompa maelezo ya jinsi ya kutia rangi ya kalamu ya kijani aliyoshikilia.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi walio na mahitahi maalum. Kuna madawati na viti vinavyotumiwa na wanafunzi na pia mwalimu. Mwalimu huyu anaonekana kumwelekeza mwanafunzi kwa kutumia lugha ya ishara. Utumizi wa lugha hii inaonyesha kwamba mwanafunzi huyu aidha ni kiziwi ama bubu.

Katika mazingira haya yanayoashiria kuendelea kwa masomo, tunamuona mwalimu wa kike na mwanafunzi wake ambaye ni wa kike pia. Mwanafunzi huyu anaonekana kuzungumza au kupitisha maelezo kwa kuiga anayofanya mwalimu wake kwa njia ya ishara.

Tunawaona walimu wawili wa kike, na wanafunzi wawili wa kiume, ambao huenda wakawa ni mapacha, wanafunzi hawa, wana mahitaji maalum, kwani wanatambua, kwa kupapasa, hivyo hawaoni, ni vipofu.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum, anatumia braille , ili aweze kupapasa, kwa vidole vyake, na kutambua maneno yaliyoandikwa, ishara ya kwamba, hawezi akaona kwani ni kipofu.

Darasa hili ni la wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tunawaona wakitumia vidole vyao kupapasa vitabu hivi vya breli ili waweze kufahamu au kugundua alfabeti na kuunda neno ingawa wao ni vipofu au hawawezi kuona. Masomo yao bado yanaendelea.

Hapa ni darasani, tunaona kundi la hawa mabinti wakijadiliana. Mmoja wao anaonekana kuwa na mahitaji maalum kwani amekalia kiti chake cha magurudumu, huenda akawa ni mlemavu au anaungua ugonjwa fulani.

Hapa ni darasani, kuna wanafunzi wa kike na pia wa kiume. Tunamuona kijana huyu ambaye amevalia shati ya samawati ameyaziba masikio yake jambo ambalo linaonyesha kwamba ana mahitaji maalum. Huenda ikawa anatatizika kwenye masikio yake .

Wanafunzi watatu wa kiume wameketi; wana vitabu, kalamu na pia kompyuta ya mkono. Wanaonekana kuzungumza kwa njia ya ishara; jambo ambalo linaashiria kuwa huenda ni bubu au viziwi. Wanaonekana kuendeleza masomo yao wakiwa wamefurahia sana.

Hapa ni darasani, tunamuona mwalimu ambaye ni wa jinsia ya kike na mwanafunzi wake wa jinsia ya kiume. Wanasoma au kuzungumza kwa kutumia njia ya ishara, ishara ya kwamba mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum, kwamba hawezi kusikia ni kiziwi au hauwezi kuongea, yeye ni bubu.

Darasa hili lina wavulana kwa wasichana. Wanafunzi hawa wanaonekana kutia rangi. Mwanafunzi mmoja ambaye amekalia kiti chake cha magurudumu anaonekana kuwa ana mahitaji maalum kwani hii ni ishara ya kwamba labda yeye ni kiwete au anaugua ugonjwa fulani.

Mtoto huyu ni wa jinsia ya kiume anaonekana kua na mahitaji maalum, huenda akawa ni kiwete kwani anajishikilia kwa kisaidizi hiki chenye magurudumu ili aweze kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Katika maktaba, panaonekana kijana ambaye huenda ni kiwete. Kijana huyu, ametumia kiti cha magurudumu ili kuweza kufika katika maktaba hii. Amefika hapa, ili kutafuta kitabu ambacho atafurahia kusoma. Kando yake, panaonekana rafu, ambayo imepangwa vitabu kwa njia yenye mpangilio mzuri.

Masomo ya kidijitali yanaendelea, ila mwanafunzi huyu anaonekana kuwa wa mahitaji maalum. Amekalia kiti cha magurudumu; kumaanisha kwamba labda yeye ni kilema au anaugua ugonjwa fulani.

Ndani ya darasa hili tunawaona watu wawili; mmoja ambaye ni mwanafunzi na mwenzake ni mwalimu. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa na mahitaji maalum; kwani wanazungumza kwa lugha ya ishara ili waweze kuelewana.

Hapa ni shuleni ndani ya darasa hili tunamuona mwalimu na wanafunzi wake huenda mwanafunzi huyu aliyesimama akawa ana mahitaji maalum kwani wana zungumuza kwa njia ya ishara na kufanya ili waweze kuelewana.

Mwanafunzi huyu aliyevalia rinda ya rangi ya njano anaonekana kuwa na mahitaji maalum kwani nyuma yake kuna kiti cha magurudumu, anavyoshika kalamu inaonyesha ulemavu fulani wa mikono yake.

Katika darasa hili, tunamuona mwalimu na mwanafunzi wake. Wote wamefurahia sana. Mwanafunzi huyu amekalia kiti chake cha magurudumu kuonyesha kuwa ni kiwete pia ameshikilia kalamu na alivyoshikilia kalamu hii ni ishara ya kwamba mkono wake umelema.